Hizi ni nguzo za umeme wa juu zikipita katika eneo la wazi, ambalo lina mashamba au ardhi ya malisho. Nguzo kadhaa ziko kwa umbali zikiwa zimebeba nyaya nene za kusafirisha umeme. Anga ni ya blue .

Hawa ni mafundi wawili wa umeme wakiwa kazini kando ya barabara. Mmoja wao amepanda ngazi ndefu akifanya kazi kwenye nguzo ya umeme. Huyo mwingine amesimama chini akimsaidia aliye juu.

Hiki ni kituo cha kusambaza umeme, nyaya zimepita ili kusambaza umeme katikati sehemu mbalimbali za eneo husika. Kuna neti ambayo imewekwa ili watu wasiingie kwenye eneo hili ovyoovyo kwa sababu ni eneo hatari.

Wanaume wawili wamemshikilia mwanamke labda kwa sababu ya uchovu. Nyuma yao kuna milima mingi ambayo ina majani na vitu vinavyo zunguka juu yake. Mwanamke huyu amevalia fulana ya rangi ya zambarau.

Mwanaume anakunywa maji kutokwa kwa mfuko wa plastiki. Anakunywa kwa kuinua mkono wake wa kulia juu na kuelekeza mdomoni mwake. Kuna miti na majani kuonyesha kuwa yuko nje. Mkononi ana saa ya manjano.

Kifaru mdogo amesimama kwenye udongo mwekundu. Mikono ya watu kadhaa imemshika mnyama huyo ikimpapasapapasa kwa upole. Miguu yao inaonekana wakiwa wamevalia viatu vya mazoezi.

Huu ni mto ambao umeharibiwa na shughuli za binadamu ,kwa sababu maji yana rangi nyeusi ishara kuwa ,yamechafuliwa. Juu ya mto kuna rundo la takataka ambalo lina aina tofauti za taka, zikiwemo plastiki.

Hili ni eneo lililokumbwa na mafuriko na uharibifu mkubwa. Nyumba zimebomolewa zikiwa zimefunikwa na mabati yaliyopindika na mbao zilizovunjika. Watu wawili hasa wanaume wanatumia fimbo kusongeza mabati hayo ili kuokoa baadhi ya vitu.

Huyu ni kifaru mwenye rangi ya kahawia, akiwa katika nyasi ndefu, labda mazingira yake halisi. Ana pembe mbili ndogo. Nyasi zimemzunguka kwa urefu unaofikia tumbo lake.

Hili ni jengo refu la kisasa, lenye mnara mrefu. Lina majumba muhimu, labda ofisi za serikali au mbunge, kwa sababu ya ukubwa au ubora wa eneo lilipo. Magari yameegeshwa sehemu ya maegesho mbele ya jengo hichi.

Huyu ni kijana au mtoto mdogo. Amesimama karibu na pipa kubwa jeupe lililojaa karatasi za plastiki. Taka nyingi zimetawanyika karibu na eneo hilo. Mazingira kwa jumla ni chafu.

Watoto wadogo wengi wakiwemo wavulana wameketi sakafuni. Kia mmoja akiwa ameshikilia sahani nyeupe , ambayo ina chakula ambacho kimejaa. Wote wametazama upande wa juu, labda wanatazama runinga.

Hawa ni watoto wachanga, wakiwa wameketi sakafuni, kila mmoja akiwa na sahani nyeupe, labda wanakula, ugali, na maharagwe. Ukuta nyuma yao umepakwa rangi ya blue , wameketi wakitazama juu, labda wakitazama runinga.

Kundi la wachezaji wengi wako jukwaani wakiwa wamevalia mavazi ya kitamaduni. Wanaume wengine wamevalia kofia nyekundu. Wamejipanga katika safu wakicheza. Jukwaa lina sakafu ya mbao.

Hii ni sehemu ya ardhi iliyochafuliwa kwa kutupa takataka kila mahali. Kuna takataka za plastiki, glasi, na chupa. Kando ya barabara, kuna mti ambao hauna matawi, ishara kua yamekauka. Mawingu ni ya buluu na nyeupe.

Hili ni kundi la watu wakiwa wamekusanyika nje ya mti mkubwa. Wengi wao wameketi kwenye viti vya plastiki vya rangi mbali mbali. Wako katika mkutano au mjadiliano. Mandhari ya nyuma ina miti mingi.

Hii ni sehemu ya jiji au mtaa iliyoachiliwa kwa sababu wametupa takataka nyingi. Kuna aina tofauti ya taka ambamo kuna plastiki, chupa na vitu vingine.

Hili ni eneo lenye makazi mengi ambayo iko katika hali duni, yamejengwa kwa ukaribu sana. Kuna mto wa maji ya taka unaopita katikati ya makazi, kingo zake zikiwa zimejaa takataka na uchafu mwingi.

Haya ni mazingira yenye takataka nyingi. Mto unapita katikati ukiwa na maji ya rangi nyeusi kuonyesha kuwa usafi haujazingatiwa. Watu wamesimama wakiwa wanaongea. Jua limewaka sana kwa sababu kuna vivuli vya watu.

Watu watatu wanatembea kwenye njia yenye udongo mwekundu iliyozungukwa na miti mirefu na mimea mingine ya kijani kibichi iliyo kama misitu au bustani kubwa. Kuna wanaume wawili mmoja akiwa mweupe mwenye nywele nyeupe na amevaa suti ya jivu.

Mfereji au mkondo wa maji machafu uliokumbwa na uchafu mwingi, kama vile taka ngumu ya kijivu. Kandokando ya mifereji kuna rundo la takataka, ikiashiria kuwa mazingira hayajatunzwa vizuri.

Hili ni jengo la saruji lenye muundo wa duara kubwa, sehemu ya mfumo wa matibabu ya majitaka. Liko katika eneo la wazi lenye nyasi fupi za kijani. Kwa umbali, yanaonekana majengo ya kawaida.

Mlezi wa wanyama anamnywesha ndovu mchanga chupa ya maziwa. Tembo mwingine mdogo amelala kando kwenye udongo mwekundu. Watu wengi wamesimama kando wakitazama anapolishwa.

Hawa ni wanafunzi wa kike wakiwa wamevalia sare za shule. Wameketi mbele ya kompyuta wakijishughulisha na masomo ya mtandaoni.

Tukio lililofanyika nje chini ya hema kubwa jeupe. Kuna watu kadhaa mmoja akiwa mwanamke ambaye ameshika kipaza sauti, akiwahutubia watu ambao wameketi ndani ya hema. Kuna bango kubwa lenye mambo ya Nairobi City County.

Mwanaume anatembea kwenye njia ya matope mbele ya nyumba zilizojengwa kwa mabati. Amebeba ndoo nyeupe na maandishi ya buluu na mzigo mkubwa wa manjano mgongoni. Hali ya hewa ni ya unyevu.

Hili ni jengo la ghorofa ambalo liko katika harakati za ujenzi, limezungukwa na chuma na mbao. Kuna karatasi nyeusi ambalo limefunikiwa vyombo vya ujenzi. Eneo lote limezungukwa na ukuta wa saruji. Nje ya jengo kuna ng'ombe anayekula nyasi.

Hili ni eneo la kutupa takataka. Likiwa limejaa aina yote ya takataka, ikiwemo plastiki, chupa za glasi na zingine. Wanaume watatu wameshikilia rekii mkononi. Wamevalia glavu na koti la manjano na buti mguuni. Kando yake kuna mto mdogo ambao umejaa maji taka.

Pundamilia watano wako katika mazingira yao ya aili. Wanatembea kwenye barabara ya udongo nyekundu. Wana michirizi mieupe na mieusi. Mbali kidogo kuna majuma na ghorofa yanayoonekana kwa umbali.

Pundamilia sita wamesimama katikati ya barabara wanamichirizii mieupe na mieusi ni watoto wachanga au wanapundamilia mbali kabisa milima na mabonde zipo kando ya barabara kuna vichaka vya kijani kibichi.

Mtu amesimama ndani ya chombo cheupe kikubwa cha plastiki , mikono yake ikiwa imeshikilia rundo kubwa la taka. Eneo lina taka nyingi za plastiki, kuonyesha kua mazingira hayajakamilishwa na kulindwa vizuri.

Ndege wanaofanana na tai wamesimama karibu na ziwa dogo lenye maji. Ardhi ni kavu na yenye mchanga, mbingu ina mawingu kiasi, mandhari ya nyuma ina milima na mimea, mingi.

Kuna mabomba mawili ya buluu yakipita juu ya mkondo wa maji, wenye rangi ya kijani kibichi. Chini yake kuna muundo wa zege, unayoyabeba na pande zote mbili za mkondo wa maji kuna mimea na ardhi.

Kila mmoja anaonekana akiendesha boti zenye rangi ya manjano. Eneo lenyewe ni tulivu, mandhari ya nyuma yanaonyesha eneo la kijani kibichi na kuna vitu vilivyoundwa kwa chuma vyenye rangi ya blue .

Hawa ni wanafunzi wa shule ,wamevalia rinda nyekundu lenye mikono mieupe. Wamepanda skuma kwenye magurudumu, ambayo wanaongeza nyasi iliyokauka, ili kuzuia mimea yao isibebwe na maji au upepo mkali .

Hili ni kitongoji duni. Kuna mto ambao unapita mbele au nyuma ya nyumba hizo, ambao umeekwa taka, kwa sababu maji yake hayaonekani yakiwa safi. Kitongoji hiki, wananchi ambao wanaishi katika maeneo haya, hawajazingatia usafi wa mazingira yao.

Huyu ni mfanyikazi wa usafi akikusanya takataka kando ya mto au mkondo wa maji. Amevaa nguo za kijani kibichi, buti na kofia ngumu ya usalama ya rangi ya chungwa. Ana begi kubwa la kahawia ambalo anawekea takataka.

Haya ni mazingira kamili ya binadamu. Kuna mto ambao unapita katikati, kwa umbali kuna milima ambayo inaonekana. Nyumba au makazi ya binadamu inaonekana kwa umbali. Hapa ni mahali ambapo watu huishi kwa wingi.

Kuna twiga watatu wakiwa katika mazingira ya wazi au bustani la wanyama. Wamezungukwa na vichaka vidogo vidogo vya kijani kibichi na miti iliyotawanyika. Wote watatu wana madoa yao ya kahawia na meupe inayowatambulisha.

Huyu ni kifaru ambaye amefunikwa na blanketi au kitambaa usoni mwake huku akiwa amezunguwa na watu kadhaa waliovalia sare rasmi. Kuna vifaa vya matibabu karibu na kichwa chake, anaweza kuwa anatibiwa au kuhamishwa.

Haya ni mandhari ya kando ya mkondo. Mtu ana maji chafu yaliyochanganyika na takataka nyingi, ikiwemo chupa za plastiki na makopo. Kando yake kuna njia ndefu iliyojengwa kwa mawe.

Huyu ni mbuni ,yuko katika mazingira yake halisi, amefungua mdomo kwa upana, kwa sababu ameona hatari na yuko tayari, kukimbia kuepukana na hatari hiyo. Mbuni ndiye ndege mzito duniani.

Huyu ni kifaru, ambaye amedungwa mkuki mgongoni. Mhudumu wa wanyama pori anamfuata nyuma kwa haraka ili kumpata amfunikie blanketi hilo kwa sababu amepatikana akiyaharibu mazingira ya binadamu.

Haya ni mazingira ya makazi yasiyo rasmi au mtaa wa mabanda. Kuna mto mdogo ambao una maji taka. Hii ni ishara ya uchafuzi mkubwa wa maji. Pembeni mwa mkondo, kuna nyumba zilizojengwa karibu karibu bila mpangilio.

Hawa ni wana densi wa kitamaduni ,wanaonekana wakiwa wenye furaha kichwani wamevalia kofia yenye muundo wa ngozi au manyoya ya mnyama ,kiunoni wamevalia mikanda, kichwani wamejifunga vitambaa.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi jijini. Mabasi mawili yamesimama kando ya barabara, watu wakiabiri ilhali wengine wanatembea kwa miguu. Kuna jengo kubwa lenye ghorofa nyingi karibu na mabasi hayo kando ya barabara.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi jijini. Magari kadhaa aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara ambayo yanatumika kwa usafiri wa umma. Watu kadhaa wamesimama kando huku wamebeba mizigo mingi.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi labda jijini. Basi kadhaa zimepanga foleni zikiwangojea abiria. Kuna mtu mmoja aliyebeba bango lililoandikwa nambari arubaini na sita akiwa amevalia koti la madoadoa. Mwanaume aliyevalia shati jeupe amesimama kando yake.

Hii ni barabara pana yenye njia nyingi za magari ikiwa na magari machache yaliyotawanyika. Kuna vizuizi vya chuma kando ya barabara hii. Juu yake kuna daraja la watembea kwa miguu.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna majengo mengi kando ya barabara. Magari machache yanapanda na mengine yakishuka. Katikati, kando, ya barabara kuna ng'ombe wanaokula nyasi wakiwa na rangi ya kahawia.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna basi jekundu ambalo kwa lugha ya mtaani linaitwa Matatu. Likiwa limeegeshwa kando ya barabara yenye maji na matope kidogo, labda ya mvua. Yamepambwa kwa michoro ya kuvutia, ikiwemo picha kubwa ya kichwa cha simba.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi labda jijini. Magari yamepanga foleni yakiwangoja abiria. Kuna mabasi mawili, moja likiwa lenye rangi ya manjano na jekundu. Watu kadhaa wanatembea barabarani wakiwa katika shughuli zao za kila siku.

Hili ni barabara lenye shuguli nyingi. Watu kadhaa wanatembea barabarani, mabasi yakiwa yameegeshwa kando ya barabara. Mwanaume mmoja amesimama kwenye mlango wa baadhi ya basi yaliyoegeshwa barabarani akiwa amevalia kabuti la kijani na kofia kichwani.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna msongamano wa magari ambapo kuna lori nyeupe na lingine ya rangi ya manjano. Kando yake kuna basi kubwa la kubeba abiria. Watu kadhaa wanatembea barabarani kwa miguu.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Matatu yameegeshwa kando ya barabara yakiwa na mabango yanayoonyesha mahali yanaelekea. Watu wachache wanatembea barabarani, mmoja akiwa mwanaumea aliyebeba mkoba mweusi mgongoni.

Hii ni sehemu ya barabara jijini ambapo mabasi yameegeshwa yakingoja abiria. Mtu mmoja aliyevalia shati ya manjano iliyo na kola ya kijani ameshikilia bango akiwaita wateja. Watu wengine watatu wamesimama kando karibu na basi moja. Mwanamke mmoja amevalia fulana nyekundu.

Ni katika jiji kuu la Nairobi. Watu ni wengi na wako katika shughuli zao. Mabasi yaliyoegezwa kando ya barabara yana mabango juu. Yanaonyesha sehemu yanakoenda na bei pia.

Hii ni barabara iliyogawanyishwa mara mbili. Kuna sehemu ya juu ambayo ina taa za kuangaa wakati wa usiku na pia kuna sehemu ya chini ambapo kuna gari moja la kijivu dogo. Chini kabisa kuna daraja na kuna mto ambao unapitisha maji ya rangi ya hudhurungi.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi, labda katikati ya jiji. Watu wengi wanatembea pembeni mwa barabara na magari yamejipanga barabarani. Kuna baadhi ya mabasi madogo, almaharufu, matatu yakiwa na mabango ya matangazo ya sehemu gari linaelekea.

Hili ni basi la rangi ya kijani ambalo limewekwa bango mbele yake. Kando kuna mwanamume ambaye anamsaida abiria kufungua mlango ili aweze kuingia ndani. Kando kuna mti mkubwa ambao una majani madogo ya kijani kubichi.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Basi limeegeshwa kando kukiwa na bango lililoandikwa sehemu linaelekea. Utingo au makanga amesimama akiwa amekishikilia kichwa chake. Watu wamesimama kando wakiwa wamevalia koti la manjano.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi labda jijini. Watu kadhaa wanatembea kwenye miguu. Mabasi matatu yenye rangi ya kijani na manjano yamepanga foleni yakiwa yanawangoja abiria wayaabiri. Mwanaume mmoja aliyevalia kofia nyeusi, ameshikilia bango mkononi likiwa limeandikwa utawala.

Kuna basi la abiria likiwa limesimama barabarani. Rangi zake ni za bluu, nyeupe na kijivu. Baadhi ya madirisha zimefunguka. Kuna mwanamume aliyevalia koti la rangi nyeusi, akiangalia kuelekea upande wa mbele.

Hii ni sehemu ya barabara jijini, yenye watu wengi, na magari kadhaa. Mabasi mawili ya rangi ya blue , ambayo yameandikwa super metro , yameegeshwa kando ya barabara. Mwanamke ame, aliyevalia sketi ya kijivu, na viatu vyeusi, ameshikilia bango, akiwaita wateja.

Hili ni garimoshi, haswa la abiria. Linaonekana kupitia kwa chuma. Ua upo mbele na umefifia kidogo. Treni ni nyeupe na mistari nyekundu na chungwa chini yake

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Magari mengi yako barabarani zikiwemo lori za saruji na mengine yakisubiri kwenye taa za trafiki. Watu wachache wanavuka barabarani. Polisi amesimama karibu gari jeupe aina ya Probox.

Barabara yenye shughuli nyingi jijini ina watu na magari kadhaa. Mabasi mawili yipo sehemu ya mbele na kushoto lina rangi ya kijivu. Polisi amesimama katikati ya mabasi hayo. Kuna majengo marefu na miti karibu na sehemu hiyo.

Hii ni sehemu ya jiji au barabara yenye shughuli nyingi. Watu wanatembea kwa miguu. Mtu mmoja anauza njugu kwenye beseni ya rangi ya manjano. Wanaume wawili wamevalia nguo za rangi ya blue mmoja akiwa amevalia kilemba cheupe kichwani. Kuna matatu ambayo imewekwa mizigo juu na bango la kuonyesha sehemu gari linaelekea.

Barabara yenye shughuli nyingi ina msongamano wa magari. Watu wachache wanatembea kwa miguu. Miti na majengo iko upande wa kushoto. Anga lina mawingu madogo ambapo kuna mwanga wa kutosha.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi magari madogo aina ya matatu yameegeshwa kando ya barabara yakiwa na matangazo ya sehemu yanayo elekea juu yake watu kadhaa wanatembea wakiwa katika shughuli zao za kila siku. Mtu mmoja ameketi karibu na gari moja akiwa amevalia shati nyeupe.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi ikiwa na watu na magari kadhaa. Polisi amesimama karibu na gari la rangi ya buluu akiwa anawaongelesha polisi wengine. Wamevalia nguo rasmi za shughuli ikiwemo kofia ya rangi nyeupe na kabuti la rangi ya manjano. Wanawake wawili wanatembea mmoja akiwa amevalia fulana ya buluu na mwingine fulana nyeusi.

Hili ni eneo lenye shughuli nyingi. Linaweza kua kituo cha treni au karibu na treni. Watu wanatembea, wengine wakiingia kwenye magari. Kuna msongamano wa magari mengi kando ya barabara karibu.

Hii ni barabara kuu ya kuelekea jijini Nairobi. Kunalo gari la kibinafsi na mwanabodaboda kwenye baraste hii. Kuna barabara ambayo imepita juu na nyingine chini. Ujenzi huu wa barabara husaidia kupunguza msongamano.

Hii ni barabara yenye watu na shughuli nyingi. Ina mashimo na mitaro ya kupitisha maji baada ya mvua. Matatu imeegeshwa kando ikiwa na rangi ya kuvutia. Kuna jengo, ukuta na miti nyuma. Watu wanaabiri gari hilo.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna msongamano wa magari yakiwemo malori makubwa mawili moja likiwa na rangi nyeupe nalo lingine lina rangi ya machungwa. Watu watatu wanatembea kando ya barabara, wawili wakiwa wanaume naye mwingine ni mwanamke.

Hili ni barabara katikati ya jiji ambapo kuna gari aina ya matatu, limewekwa bango juu likionyesha sehemu gari hilo linaelekea. Kwa umbali kuna saa ya umma inayoonekana ikiwa inasonga. Kuna majumba na majengo marefu kwa umbali.

Kuna basi kubwa la abiria likiwa limesimama kando ya barabara. Lina rangi ya waridi na ya kijivu. Ndani kuna abiria, mmoja wao amevaa fulana ya kijani kibichi na kofia ya manjano.

Haya ni mazingira ya mjini yenye shughuli nyingi. Kuna mabasi mawili makubwa. Jengo lililo upande wa kushoto lina rangi nyeupe na ya buluu. Kuna mti mkubwa wenye majani mabichi nyuma ya basi.

Hii ni barabara yenye shughuli nyingi. Kuna basi la abiria lenye rangi ya kijani, nyeupe na nyeusi, likiwa na jina Citi hoppa . Linaonekana kuwa jipya na la kisasa. Nyuma yake kuna basi lingine la buluu.

Hapa ni katikati mwa jiji. Watu wako katika shughuli zao za kila siku. Polisi wanazunguka ili kuhakikisha, kuwa kuna usalama katika jiji hili. Mama amebeba mkoba.

Hiki ni kituo cha umma cha basi. Utingo anaonekana akiwa amebeba bango linaloonyesha sehemu basi zinaelekea na bei yake. Baadhi ya abiria washaabiri gari wanangoja dereva.

Hapa ni barabarani, ambapo imetawanyika mara mbili. Kuna yale magari ambayo yanaelekea upande wa juu na yale ambayo yanaelekea upande wa chini. Dereva anapaswa kuendesha gari lake kwa makini na kufuata sheria na kanuni za barabarani ili asisababishe hatari, kwasababu hii ni barabara ambayo ina magari mengi.

Ile ni eneo yenye shughuli nyingi jijini. Kuna msonagamano wa magari na watu. Mabasi kadhaa yameegeshwa au kusubiri abiria. Watu wanatembea kwa miguu, polisi wa trafiki wamesimama barabarani.

Hiki ni kituo cha magari ya masafa marefu. Mabango yameekwa juu yake ili kuonyesha maeneo yanayoelekea ili abiria wasikuwe na ugumu wa kuyatafuta wanapotaka kuyaabiri.

Hili ni daraja la chini ya barabara likiwa na rangi ya manjano. Juu ya daraja pameandikwa don't over speed . Kwenye pande zote mbili kuna nembo za KENHA. Chini ya daraja kuna gari la abiria aina ya matatu.

Hili ni gari la usafiri la umma. Linaonekana likiwa kwenye mwendo. Kando ya barabara, kuna bidhaa ambazo zinatangazwa. Mbele kuna magari mengi ambayo yanaelekea upande wa juu.

Hapa ni barabarani. Kuna magari ambayo yanaelekea upande wa juu na yale ambayo yanaelekea upande wa chini. Mbele, kuna bango ambalo limeandikwa njia tofauti ambazo dereva anapaswa kufuata. Miongoni mwa magari haya, kuna lile ambalo limepakwa rangi ya manjano ambalo ni la shule.

Hiki ni kituo cha basi. Utingo anaonekana akiwaita abiria waje kuabiri basi hili. Bango limeekwa nauli na sehemu ambayo gari hili linaelekea. Dereva anaonekana akiwa anaongea kwenye simu.

Kuna mandhari ya biashara yenye shughuli nyingi. Magari aina ya matatu hasa ya usafiri wa umma. Kuna majengo yenye biashara yakiwa na mabango ambayo yana maandishi kama M-Pesa.

Hii ni barabara ya umma. Magari yanaonekana yakiwa katika mwendo wa kawaida. Kuna daraja ambalo watu wanaotembea kwa miguu wanapaswa kutumia ili wasigongwe na magari yanayopita kwa mwendo wa kasi ili kuzuia ajali barabarani.

Hili ni eneo la ujenzi au mradi wa miundo mbinu ambapo mabomba makubwa yanawekwa. Wafanyikazi watatu wamevaa kofia ngumu za usalama. Mabomba ya rangi ya bluu yanaunganishwa.

Maji yanatoka kwenye bomba la chuma na kumwagika kwenye beseni la mawe lililo jaa maji. Baseni hilo ni la rangi ya kijivu na limefunikwa kwa mmea mdogo wa ukungu. Huku kukiwa na nyasi, jua limeangaza kote.

Mwanamke aliyevalia fulana ya kijani kibichi anatumia mkono wake kukusanya maji yaliyotoka kwenye bomba. Watu wengine wengi wamesimama nyuma yake, wakitazama. Mmoja wao amevalia glavu nyeupe mkononi.

Hii ni barabara ya vumbi iliyojaa maji na matope machafu. Upande wa kulia, kuna jengo ndogo la kibanda la mabati. Karibu nalo kuna pikipiki ambayo imesimama. Watu wawili wanatembea kwa umbali.

Hawa ni wakurugenzi wa mazingira na afya. Wanaonekana wakiwa wamevalia reflector ya rangi ya kijani kibichi. Mama mmoja ameinama akiwa amevalia glavu baada ya kufumbua mto katika kitongoji unaotoa maji.

Kuna bomba la maji ambalo limepasuka. Mazingira yake hayaonekani yakiwa safi kwa karatasi za plastiki amabazo zimetapakaishwa kila mahali. Maji haya hayatakuwa safi kwa matumizi ya nyumbani haswa kwa kunywa.

Haya ni mandhari ya mtaa ya mabanda au sehemu yenye makazi yasiyo rasmi kando ya barabara. Kuna vibanda vidogo vilivyojengwa kwa mbao na mabati. Mbele ya vibanda, kuna rundo kubwa la takataka.

Hili ni duka la kuuza maji. Chupa zimepangwa kwenye rafu ya kioo vizuri. Mabango yamewekwa kila mahali, ili kutangaza kuwa kuna uuzaji wa maji unaoendelea hapa. Kando yake kuna duka la kuuza nguo za wanawake.

Hili ni bomba la kukusanya maji safi au taka na kuyaelekeza yanapopaswa kukuwa ili yasimwagike kila mahali kwenye mazingira yetu na kuyaweka chafu.